Duka la nguo aina mbalimbali za mashati na suruali zimepangwa kwa utaratibu. Mashati ya rangi tofauti yamening'inia kwenye reki za chuma upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa vizuri zikiwemo mashati. Pia kuna viatu vyeusi vikiwa vimepangwa. Duka lina mwangaza mzuri na kuta zake zina rangi ya kahawia. Linaonekana kuwa duka la kisasa lenye bidhaa nyingi za kuchagua.

Mwonekano wa ndani wa duka la nguo likionyesha safu ndefu ya nguo ya wanawake zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu. Nguo hizo zina mitindo na rangi mbalimbali zikiwemo gauni ndefu, fupi na nguo za kawaida. Baadhi zikiwa na michoro ya maua na nyingine zikiwa a rangi dhabiti. Juu ya raki kuna bango ndogo la ragi nyekundu lenye namba 50% ikionyesha punguzo la bei.

Duka la nguo, likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye raki za chuma. Raki ya juu ina nguo za rangi mbalimbali zikiwemo sweta. Kwenye raki ya chini, kuna mashati mengi yaliyopangwa kwa rangi na ukubwa. Bango la njano lenye namba mia moja limeonekana likining'inia kwenye raki ya chini. Mifuko ya plastiki iliyojengwa imeonekana chini ya raki. Picha inaonyesha kuwa duka hili lina nguo nyingi za kuuza zikiwa zimepangwa vizuri.

Rafu za viatu zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna aina mbalimbali za viatu kwa wanaume na wanawake ikiwemo viatu vya ngozi kawaida na vya michezo. Rangi ya viatu zinatofautiana kutoka kahawia, nyeusi, kijivu na nyeupe. Rafu hizo zinaonekana kuwa nyeupe na zimejengwa kwa mtindo wa kisasa huku kukiwa na nguzo sambaa upande wa kushoto.

Mwonekano wa ndani wa duka la nguo likionyesha safu ndevu za nguo zilizoning'inia kwenye rafu. Nguo hizo zina rangi mbalimbali na mitindo tofauti zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Juu ya rafu za nguo, kuna wanawake wa bandia waliovalia sweta nene na nguo nyingine za kifahari. Kuta za duka zinaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea au kahawia, zikitoa mandhari ya joto na ya kufukia.

Duka la nguo linaloitwa Safari nikiwa na milango ya kioo. Ndani ya duka ngoma mbalimbali zimetundikwa kwenye reki na kuonyeshwa kwenye mahema. Baadhi ya nguo masharti, fulana na magauni zikiwa na rangi mbalimbali. Taa upande wa josi natoa mwangaza wa kutosha. Sakafu ya duka ina vigae vya mbao. Duka hili linaonekana kuwa limejaa bidhaa.

Duka la viatu linaonekana likionyesha viatu vingi vya kiume hasa vya ngozi vilivyopangwa kwa safu na ghorofa. Rangi kuu ni nyeusi na kahawia vikionyesha mtindo tofauti wa viatu vya kawaida. Baadhi ya viatu viko juu ya masanduku yao huku vingine vikiwa vimepangwa kwenye rafu. Viatu vingine vimepambwa kwa kamba au mwelekeo wa kipekee vikionyesha ubora na umaridadi. Masanduku mengi yaliyopangwa vizuri yanaonekana yakiashiria wingi.

Duka la nguo linajaa wateja wanaotafuta mavazi. Safu ndefu za nguo zilizopangwa kwa raki za chuma zinajaza sehemu kubwa. Kuna aina mbalimbali za mashati, fulana na nguo zingine zenye rangi angavu. Baadhi ya watu wanaonekana wakichagua nguo kutoka kwenye raki huku wamevaa barakoa wakionyesha umakini katika afya. Katika sehemu mbalimbali za duka kuna mabango yakionyesha bei ya mfano kila kitu na bei yake.

Eneo la bidhaa za Accesorize Lifestyle ndani ya duka. Kwenye meza nyeupe kuna mapambo ya shingo na masikio yaliyopangwa vizuri; baadhi yakiwa na mawe ya kung'aa. Katikati kuna mkoba mdogo wa rangi ya chungwa wenye muundo wa ngozi ya mamba. Mahema ya rangi nyeusi yanaonyesha mikufu mingine. Nyuma kuna kioo cha mahema kimevaliwa kofia ya miwani ya jua. Kwa mbali kuna rafu zingine zilizojaa kanga na bidhaa zingine.

Gari nyeupe ya kisasa, imepakiwa kando ya barabara, ikiwa tayari kwa safari. Magurudumu yake yanang’aa kwa jua, ikionyesha usafi wake. Gari hilo lina milango miwili, ya kuteleza kwa abiria na vioo vyake vyeusi vinatoa faragha. Nyuma yake kuna jengo dogo lenye paa la kijani na bustani ndogo.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa nje, kuna jua kali lililowaka. Magurudumu ya nyuma yanaonekana vizuri na kuna namba ya usajili inayoonekana nyuma. Kwa mbali kuna majengo na magari mengine yalioegeshwa. Gari linaonekana kuwa safi, na katika hali nzuri.

Gari aina ya basi ndogo likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina madirisha meusi, na namba ya usajili inayoonekana nyuma. Kuna vipandiko vya onyo vya kazi na vipandiko vingine vya mapambo. Magurudumu yake yanaonekana kuwa imara na yana muundo wa kipekee. Nyuma ya gari, kuna miti mirefu na majengo pamoja na magari kwa mbali. Inaonekana kama limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe.

Kundi la watu na magari yaliyopakiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi chini ya anga safi na jua kali. Katikati mwanamke amesimama amevaa nguo yenye michoro ya kiafrika akionekana kuongea au kuelezea kitu. Watu wengine wamekusanyika karibu na magari, baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa chini kwenye nyasi. Kuna magari kadhaa meusi na meupe yaliyopakiwa hapo. Nyuma kuna miti michache na majengo madogo yanayoonekana kwa mbali.

Muonekano wa karibu wa gari la kifahari likiwa imepakiwa kwenye eneo lenye nyasi. Magari mengine yanaonekana kwa mbali upande wa kulia yakiashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa la maegesho au mkusanyiko wa magari. Upande wa kushoto kuna miti mirefu ikionyesha mazingira ya asilia. Upande wa kulia kwa mbali kuna mtu amevaa koti jeusi na kofia akitembea kuelekea magari mengine.

Mwanamke anaonekana akijaribu gari jipya kwenye chumba cha maonyesho. Ameketi kwenye kiti cha udereva amevaa shati la kahawia na anatabasamu huku akibonyeza kitu juu ya kioo cha ndani. Dereva wa kiume mwenye ndevu amevaa koti la samawati anaonekana akimwangalia kwa nyuma akitabasamu. Gari lenyewe linaonekana kuwa jeupe na sehemu ya mambo ya ndani inaonekana ya kisasa. Kwa nyuma gari jingine jekundu linaonekana likiashiria kuwa wako kwenye duka la magari.

Gari la kisasa lenye rangi nyeupe safi likiwa limeegeshwa barabarani. Gari lina magurudumu meusi yenye kung'aa. Kuna taa za mchana zinazong'aa mbele. Kwenye kioo cha mbele kuna maandishi fulani yaliyoandikwa yakionyesha labda ni kwa ajili ya kuuza au maelezo mengine muhimu. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na nguzo za barabarani.

Barabara ya lami iliyo na magari mengi meupe yameegeshwa kwa mpangilio mzuri. Magari haya ni ya aina mbalimbali yote yaking'aa chini ya mwanga wa jua. Juu ya magari hayo anga ni safi ikionyesha mawingu meupe yaliyotawanyika na kuongeza uzuri wa mandhari. Hakuna watu karibu ikionyesha utulivu na amani. Mandhari haya yanawezakua kwenye uwanja wa magari wa kuuza magari.

Soko kubwa la magari lenye safu ndefu za magari yaliyoelekezwa mbele. Magari ya rangi tofauti yamepangwa vizuri. Katikati mwanaume anayefanya biashara anaonekana akishikana mikono na wanandoa wakionyesha ishara ya makubaliano au kumaliza biashara. Anga inaonekana kuwa ya mawingu lakini bado kuna mwanga wa kutosha. Eneo lote limejengwa kwa lami nyeusi na kwa mbali kuna majengo.

Gari la zamani la rangi ya samawati na nyeupe aina ya kombi limeegeshwa kwenye eneo la udongo karibu na jengo la matofali. Gari hilo linaonekana kuzeeka likiwa na rangi iliyofifia na kutu sehemu mbalimbali. Paa ya chuma iliyokinga imewekwa mbele ya gari. Kuna bomba la kijani limetapakaa chini na miti michache inaonekana nyuma.

Gari la kifahari lenye rangi ya manjano na nyeusi linalong’ara mitaa ya mtaa. Magurudumu yake ya fezi yanaonekana ya kuvutia. Mtaa huo umepakwa lami, ukiinuka kidogo kuelekea mbele. Huku, miti mirefu yenye majani mengi inaonekana pande zote, ikipamba mazingira kwa uzuri.

Gari jeupe labda aina ya Honda likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya lami. Mbele ya gari kuna mikwaruzo midogo au uharibifu. Magurudumu yana rimu za rangi ya fedha. Nyuma ya gari kuna mimea ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya nje. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na gari limetulia.

Magari mapya yaliyopangika nje ya chumba la maonyesho ya Hyundai. Gari jeusi liko mbele likifuatwa na mengine meupe. Nyuma yao kuna jengo lenye madirisha makubwa linalo onekana likiwa na alama ya chapa ya magari hayo juu yake. Ndani ya chumba hilo, mwanga unatoa mwangaza na kuna mtu anaye simama mbali kidogo.

Mwonekano wa karibu wa dashi ya gari ikionyesha speedometer na kipimo cha mafuta. Speedometer ni nyeusi na namba nyeupe na mistari. Sindano ya speedometer inaelekea kwenye namba ndogo ikionyesha kuwa gari limesimama au linatembea polepole. Chini ya speedometer kuna alama ya diseli na kiwango cha mafuta kilichojazwa nusu. Upande wa kulia kuna taa nyekundu za onyoo zinazong'aa labda zikiashiria kuwa injini imezimwa au kuna tatizo.

Ndani ya gari ikionyesha dashibodi na usukani. Usukani umefunikwa na ngozi nyeusi na katikati una nembo ya Subaru. Nyuma ya usukani dashibodi ina viashiria mbalimbali ikiwemo speedometer .Kushoto kwa usukani kuna redio ya gari na pembeni ya redio kuna matundu ya hewa ya rangi nyeusi. Picha hii inaonyesha mambo ya ndani ya gari.

Mambo ya ndani ya gari yakiangalia kutoka upande wa dereva. Viti vya gari vyeusi vimefunikwa kwa kitambaa . Usukani unaonekana upande wa kulia. Ukiashiria gari hili linaweza kuwa linaendeshwa upande wa kulia. Kioo cha mbele kimefunuliwa kikionyesha mazingira ya nje yenye ardhi vumbi na uzio. Mwangaza wa jua unaingia ndani ya gari ukiangazia sehemu mbalimbali.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo lina paa la mzigo na madirisha yenye rangi nyeusi. Nyasi chache ndefu zimetua mbele ya gari zikionyesha mazingira ya asili. Nyuma ya gari kuna miti mirefu yenye majani mabichi na anga linaonekana la wazi la jua. Kwa mbali, upande wa kulia kuna watu wachache wanaonekana wamesimama ingawa hawako wazi sana.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu. Kuna mamia ya magari ya aina mbalimbali yakiwa na rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, kijivu na hudhurungi. Magari yote naonekana kuwa mapya yakiashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa kituo cha usambazaji. Nyuma kwa mbali kuna majengo na viwanda na anga la samawati lenye mawingu meupe.

Mtu akiwa amevaa koti refu jeusi akitembea kuelekea magari mawili yaliyo simama kwenye nyasi. Gari kubwa jeusi lenye magurudumu ya kung'aa na karibu nalo kuna gari dogo la samawati. Namba zake za usajili zinaonekana wazi. Nyuma ya magari miti mirefu ya kijani inasimama ikiashiria mazingira ya nje. Wanaume wawili wamevaa fulana za njano wanaonekana karibu na gari kubwa wakifanya shughuli zao.

Gari jipya la rangi nyeupe ya kifahari imepakiwa barabarani. Inaonekana kuwa yenye muundo wa kisasa na magurudumu meusi yenye kung'aa. Dirisha lake la mbele lina maneno yalio andikwa labda taarifa za kuuza gari hilo. Sehemu ya mbele ya magari inataa za kisasa. Miti ya kijani inaonekana nyuma. Gari hili inaonekana tayari kwa mnunuzi likionyesha uzuri wa upole wake.

Chumba cha maonyesho cha magari cha kisasa. Magari mawili ya rangi ya kahawia na fedha yameegeshwa mbele yakionyesha miundo tofauti. Mwanaume mmoja amesimama nyuma ya dawati cheupe la mapokezi akisubiri kuwakaribisha wateja. Chumba kina dari nyeusi na taa nyingi zikitoa mwanga mzuri. Sakafu ina muundo wa jiometri.

Lori la kuvuta magari lenye rangi ya kijivu linaonekana likibeba gari la kifahari lenye rangi ya samawati. Gari hii imepandishwa salama kwenye jukwaa maalumu ya lori hilo, likiwa tayari kusafirishwa. Barabara inaonekana kuwa na unyevu, ukipendekeza huenda kulikwa na mvua. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea ya kijani kibichi chini ya anga lenye mawingu. Picha inashiria usafirishaji wa gari, pengine kwa matengenezo au uwasilishaji.

Basi dogo jeupe lenye dirisha nyeusi, limesimama kwenye nyasi kijani kibichi, chini ya anga lenye mawingu. Magurudumu yamechafuliwa na matope, yakiashiria kuwa lilitumika katika eneo lenye uchafu. Nyuma ya gari, kuna jengo la mbao likiwa na sura ya nyumba ya shamba au ghala.

Gari jeusi la kifahari likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Linaonekana liking'aa likionyesha usafi wake na muundo wa kisasa. Magurudumu yake yana spika za rangi ya kijivu na braki nyekundu zinazoonekana wazi. Juu ya gari kuna paa la kioo linaloonekana likiangaza. Nyuma ya gari kuna miundo mikubwa ya chuma ya rangi ya manjano inayounga mkono paa le eneo la maegesho. Anga linaonekana kuwa wazi na jua likionyesha hali ya hewa nzuri.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi likiwa na miti na mimea mingine kwa nyuma. Upande wa kuna gari lenye kifungo cha juu likifwatiwa na fani nyeupe na nyeusi. Mwangaza wa jua unaangukia eneo hilo ukionyesha nyasi kavu kidogo na kijani kibichi. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya maegesho isiyo rasmi au eneo la wazi la vijijini.

Gari kubwa la abiria, lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye rangi. Gari hili ina milango ya kukelesa upande wa kulia na milango hii inaonekana wazi. Madilisha yake yana rangi nyeusi na mbele ya gari kuna kuta kubwa sinazonga. Upande wa kulia, unajengo lenye rangi ya kahawia. Anga linaonekana kuwa na mawingu nyeupe yaliyotawanyika likionyesha hali ya hewa nzuri.

Ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma viti vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu nyeupe kikiwa na muundo rahisi ,mikanda ya usalama imeshika vizuri upande wa kulia kuna chombo chekundu cha kuzima moto kikiwa kimehifadhiwa chini ya kiti, dirisha linaonekana upande wa kushoto ikionyesha mandhari ya nje yaliyofifia, dari ya gari inaonekana kuwa na rangi ya kijivu.

Lori la kupepea mizigo nyeusi limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Lori hili lina milango minne na sehemu ya kubebea mizigo iliyo wazi nyuma. Sehemu ya kupepea mizigo inapau za chuma zinazong'aa na lori lina magurudumu ya metali. Nyuma ya lori mwanaume amesimama akionekana kuchunguza kitu. Mtu huyu amefaa kofia na koti ya kuakisi mwanga. Nyuma yake kuna miti mirefu yenye majani membamba na anga ni samawati.

Magurudumu ya gari yanaoshwa kwa nguvu maji yakisababisha pofu gurudumu la mbele lina chuma iliyongaa ,magurudumu mengine yamepangwa chini na eneo la kuosha linaonekana kuwa lami au saruji yenye unyevu mwangaza wa picha unaonyesha kuwa ni mchana.

Soko la wazi. Kuna bidhaa nyingi za kitamaduni na nguo zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Upande wa kushoto kuna nguo zenye rangi ya manjano na samawati zilizoning'inia zikionyesha mitindo mbalimbali. Kwenye meza ndefu kuna rundo la vitambaa vya rangi tofauti vilivyokunjwa vizuri pamoja na viatu na bidhaa nyingine ndogo. Ngoma za kiafrika zilizochongwa kwa ustadi zimepangwa mbele zikionyesha sanaa ya kipekee.

Matunda mbalimbali yaliyopangwa kwenye soko. Kuna rundo la maembe mabichi juu yakifuatiwa na matunda kiwano yenye miba. Umbali wa kushoto kuna machungwa mengi yaliyokomaa na kulia kuna rundo za parachichi za rangi tofauti. Baadhi ya parachichi zimeiva na kuwa nyeusi zingine bado ni kijani kibichi.

Barabara ndefu yenye soko lenye shughuli nyingi kote pande mbili. Maduka ya soko yamefungwa na vibanda vya muda vikiwa vimejaa matunda na mboga mbalimbali; zikiwemo ndizi, nyanya na matunda mengine. Watu wanatembea katikati ya barabara wakipita kati ya wauzaji na wateja. Upande wa kushoto, jengo refu la gorofa linaonekana likionyesha mazingira ya mjengo.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za sanaa. Sehemu ya mbele inaonyesha mkusanyiko mkubwa wa vyombo vya udongo vilivyopakwa rangi. Sanamu ndogo za mawe na vitu vingine vya mapambo zote zikionyesha ufundi wa ndani. Wauzaji wanaonekana wameketi au wamesimama karibu na bidhaa zao. Miti mingi na machingo yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa soko hili linaweza kuwa katika eneo lenye shughuli nyingi mijini.

Soko lenye shughuli nyingi lililoko nje. Kuna watu wengi wauzaji na wanunuzi wakiwa wamekusanyika karibu na rundo la bidhaa. Bidhaa hizo ni pamoja na viazi, vitunguu na mazao mengine mbalimbali yalioyoko kwenye virundo vidogo. Lori kubwa lililofunikwa kwa turubai ya kijani limeegeshwa kushoto likionyesha labda limeleta mizigo. Majengo marefu yenye rangi ya kijani na kahawia yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa soko hili liko katikati ya mji.

Soko kubwa yenye miavuli mingi ya rangi tofauti ikiwemo nyekundu na nyeupe, ikitoa kivuli kwa bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga. Watu wengi wanatembea na kufanya biashara, huku majengo makubwa yakionekana pembeni. Kwa mbali miti ya kijani kibichi inaonekana.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi katika mtaa wa Nairobi. Katika sehemu ya mbele, kuna mkokoteni tupu. Kushoto, vibanda vya soko vimechimbwa kwa nguzo na paa za mabati, vikionyesha matunda na mboga nyingi zikiuzwa. Watu wamekaa au wamesimama kwenye vibanda, wakifanya biashara. Nyuma, majengo marefu yanaonekana, yakionyesha mazingira ya mjini. Kuna nguo zilizoning'inia kwenye vibanda vingine, zikionyesha bidhaa mbalimbali vinazouzwa.

Hivi ni vinyago vingi vya kitamaduni viliyo tengenezwa kwa mbao vikiwa vimetundikwa ukutani. Vina rangi mbalimbali ingawa vingi vimepakwa kahawia. Baadhi ya vinyago vina nywele au ndefu zilizotengenezwa kwa nyuzi na baadhi zina picha za wanyama. Chini yake kuna mapambo mengine ya mbao ikiwemo sanamu ndogo za twiga.

Lori kubwa la kijani likiwa limeegeshwa likiwa limejaa magunia mengi ya vitunguu vyekundu. Magunia haya yamewekwa kwa uangalifu ndani ya lori na pia yamepangwa kwenye rundo kubwa chini karibu na lori. Vitunguu vinaonekana vikiwa safi na kubwa vikionyesha mavuno mazuri. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi karibu na lori, mmoja akiwa amesimama ndani ya lori na mwengine akiwa amesimama karibu na rundo la vitunguu chini labda wakipakia au kupakua.

Hii ni sehemu yenye shughuli nyingi, katika jengo la soko lenye nguzo kubwa ambazo hazijapangwa sawa, zikionekana kila mahali. Mbele kuna meza kubwa ya mbao iliyojaa mizigo, nguo, sarung’i na vitu mbalimbali. Nguo nyingi zimeninuliwa kutoka kwenye stendi, zikining’inia na kuonekana kwa wingi. Watu wanapita katikati ya nguo hizo, wengine wakichagua na wengine wakisukumana ili kupita. Mwanaume mmoja mwenye kichwa kipaa anaonekana akihudumu katikati ya soko

Soko la ndani lenye shughuli nyingi likijaa bidhaa mbalimbali za kilimo. Katika sehemu ya mbele kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizopangwa vizuri kwenye masanduku ya mbao. Karibu na nyanya kuna viazi vitamu vilivyopangwa kwenye masanduku. Upande wa kulia wa picha kuna rundo kubwa la vitunguu vyekundu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea katikati ya bidhaa na mmoja wao amevaa shati la miraba, ameketi mbele. Paa la soko linaonekana kuwa la bati na nguzo za chuma zilizoshikilia muundo huo.

Soko la wazi liliojaa bidhaa za sanaa na ufundi wa kiasili. Katikati kuna matandiko mawili ya rangi ya machungwa yaliyojaa sanamu za mbao zilizojongwa. Upande wa kulia kuna ngoma za kiasili zilizopangwa kwa urefu tofauti. Nyuma kuna vibanda vingi vilivyoezekwa kwa miavuli mikubwa ya rangi nyekundu, vikiwa vimejaa nguo za rangi tofauti na bidhaa nyingine. Watu wanaonekana wakitembea na kuchunguza bidhaa sokoni.

Bidhaa mbalimbali za kitamaduni zimepangwa vizuri kwenye meza. Viatu vyeusi vilivyopambwa kwa shanga nyeusi na njano vimeonekana Kwa wingi mbele. Kando yake kuna mifuko ya mikono iliyotengenezwa na kuwekewa vipande vya ngozi ya kahawia. Nyuma kidogo kuna sanamu ya twiga na punda milia na vitu vingine vya mapambo .

Viungo na mimea mbalimbali iliyopangwa kwa uangalifu katika mapipa au bakuli. Baadhi ya viungo vina rangi anagavu kama manjano, machungwa na mekundu vikionyesha utofauti wa ladha na harufu. Kuna pia viungo vya rangi ya kahawia na kijani kibichi . Vimepangwa kwenye meza au stendi zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa. Kila chombo kimejaa hadi kingo kuashiria wingi. Katika sehemu ya juu kushoto kuna mboga safi kama nyanya na mboga nyingine.

Soko au eneo la kuuza bidhaa. Kando ndo kadhaa za kuuza bidhaa zimejazwa na viazi nyingine zikiwa na viazi tamu vya rangi ya zambarau na zingine viazi nyeupe vya kawaida. Kando ya viazi tamu kuna viazi vikuu vya rangi ya kahawia. Mifuko miwili imejazwa viazi vitamu na viazi vikuu ambavyo vinaonyesha bidhaa asili. Bidhaa zote zimepangwa vizuri zikionyesha mpangilio mzuri.

Soko la nguo lililofungwa ambapo nguo nyingi zimepakiwa na kupangwa kwa ajili ya kuuzwa. Katika sehemu ya mbele kuna rundo la sweta na fulana za rangi mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu. Baadhi ya nguo zimefungwa kwa kamba na kupangwa kwa safu. Juu ya nguo kuna mabango mawili moja ikisema jumpers mia tatu na jingine special offer mia tatu men sweater zakionyesha punguzo la bei.

Soko lenye bidhaa nyingi kama pilipili hoho na matango yaliyopangwa kwenye makreti mbele. Nyuma kuna nyanya na viazi kwenye ndoo na magunia. Picha inaonyesha soko lenye shughuli nyingi la bidhaa za kilimo. Rangi za kijani na kahawia zimetawala picha.

Jukwa lililojaa soksi nyingi za rangi mbalimbali linaonekana. Soksi hizi zimechanganywa na zinaonekana kuwa mpya au zimetumika kidogo. Jukwaa lenyewe limeundwa kwa mbao na waya na chini yako kuna uchafu na takataka zilizotawanyika kwenye ardhi ya vumbi.

Soko la wazi likiwa limejaa watu wengi na rundu kubwa la matunda na mboga. Katikati mbele kuna rundu la tikikiti maji ya kijani kibichi na maboga ya rangi ya kahawia yaliopangwa vizuri. Watu wengi wanaonekana wakitembea kati ya bidhaa wakichangua na kununua. Baadhi ya wafanya biashara wamekaa jini karibu na bidhaa zao. Huku wengine wakiwa wamesimama. Nyuma yao kuna vipanda vidogo na miundo ya muda ikionyesha mazingira ya soko.

Soko la sanaa za mikono lililojazwa na vitu vingi vya kipekee. Upande wa kushoto ukuta umejipamba na sumaku nyingi za friji zenye maundo ya wanyama wa porini kama pundamilia, twiga na tembo pamoja na ramani za Kenya. Pembeni, rafu na kamba zimejaza sanaa za mikononi zilizotengenezwa kwa mbao yakiyomo vinyago. Chini, rundo kubwa la sanamu za twiga za ukubwa tofauti linaonekana zikionyesha wingi wa bidhaa.

Soko la wazi. Bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zimepangwa vizuri kwenye meza za mbao. Kwa upande wa kulia ndizi nyingi zimening'inia na chini yake kuna rundu la mboga za kijani kibichi. Katikati kuna maembe, papai na matunda mengine yaliyopangwa kwenye makabati. Watu wachache wanaonekana wakitembea sokoni wakichagua bidhaa. Paa la soko limetengenezwa kwa mabati ya zamani na nguzo za mbao.

Rafu nyeupe zilizojazwa na sanaa za kiafrika zilizochongwa kwa kuni zikionyesha wanyama mbalimbali. Juu kuna tembo weusi na sanamu nyingine ya wanyama. Katikati kuna sanamu za twiga zilizo na rangi ya hudhurungi na madoa meusi. Sanamu za maasai zilizovaliwa nguo nyekundu na nyeusi zimepangwa kwa mpangilio mzuri chini. Pia kuna vikapu vyenye rangi mbalimbali.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za sanaa na ufundi wa kiasili. Kuna michoro mingi iliyo tundikwa kwenye kamba ikionyesha mandhari ya Afrika kama vile wanyama pori, misitu na watu. Chini kuna michoro mingine iliyo pangwa kwenye matandiko, ikiwa na rangi angavu na miundo mbalimbali. Pia kuna vibanda vidogo vikionyesha nguo na bidhaa nyingine. Watu wanaonekana wakichunguza bidhaa hizi, na kuna miti mirefu inayotoa kivuli.

Duka la vitamba lililojazwa na vitamba vingi venye rangi angavu. Vitambaa vimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao na baadhi vimebanwa kwenye ukuta. Vitambaa hivi vina muundo tofauti na mifumo ya kiafrika. Katika rafu ya juu kuna kamera ndogo nyeupe ya usalama.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa bidhaa mbalimbali. Katikati kuna mayai mengi yaliyopangwa kwenye vifaa vya plastiki vya rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani na samawati. Pembeni kuna magunia makubwa yaliyojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo maharagwe ya njano na mabango yaliyoandikwa bei. Nyuma kuna duka lenye ndizi, tufa na matunda mengine yaliyopangwa vizuri. Mtu amevaa nguo nyekundu anaonekana akipanga bidhaa. Haya yote yanaonyesha mazingira halisi ya soko.

Soko la wazi au duka la viatu lililotengwa kwa haraka, viatu vingi vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya michezo na sandali vimetundikwa au kupangwa kwenye rafu zilizotengenezwa kwa mbao na turbai, baadhi ya viatu vimevaliwa huko vingine vikiwa vipya kuna ndoo za plastiki chini na uchafu mwingi hii ni ishara biashara ya rejareja katika eneo lenye shughuli nyingi.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali na watu. Watu wengi wanaonekana wakiuza mboga za majani. Wafanya biashara wamekaa kwenye viti au chini wakisubiri wateja. Juu paa la soko limefunikwa na turubai nyeusi na mbao likitoa kivuli kutokana na jua kali. Mwanga wa jua unaonekana kung'aa upande wa kulia ukiangazia eneo la soko. Kuna pia nguo zilizoning'inia juu zikionyesha kuwa soko hili linauza bidhaa nyingi.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa mbili ikiwa imejengwa kwa rangi ya manjano iliyokooza na paa la kahawia. Imezungukwa na bustani kubwa ya nyasi yenye miti mirefu na vichaka vinavyotoa kivuli. Upande wa kulia kuna banda la bustani yenye viti na meza, ikionyesha eneo la kupumzika nje. Mbele ya banda la bustani kuna meza ndogo ya mbao. Anga ni samawati, safi na mawingu machache ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo la ghorofa nyingi lililopakwa rangi ya nyeupe safi limeonyeshwa kutoka chini kuelekea angani. Kila ghorofa ina roshani iliyoundwa kwa chuma na ustadi. Sehemu ya jengo lingine lenye rangi ya kijani na manjano linaonekana upande wa kushoto likionyesha tofauti ya rangi. Waya mweusi unapita mbele ukikatisha mtazamo wa jengo na angani ni samawati safi bila mawingu.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya kahawia na madirisha mengi. Karibu nalo kuna jengo lingine ambalo bado lina jengwa likionyesha nguzo zake za zege. Kwa mbele kuna vibanda vya soko vilivyo funikwa kwa mabati na mbao. Njia ya lami inaonekana kuwa na vumbi. Anga lina mawingu meupe na samawati. Huu ni mfano wa maendeleo ya miji yenye shughuli za kibiashara.

Nyumba kadhaa zenye paa za vigae zilizowekwa vizuri chini ya anga la samawati lenye mawingu hafifu. Nyumba kubwa iliyo mbele ina paa la rangi ya udongo na paneli za jua zilizowekwa juu yake ikionyesha matumizi na nishati mbadala. Kuna ua wa waya wenye nguzo za samawati na nyeupe ukipita mbele ya nyumba hizo. Sehemu ya mbele ina eneo la wazi lenye nyasi kavu na miti kadhaa inatoa kivuli.

jengo refu la kisasa lina gorofa nyingi, likiwa na kuta nyeupe zilizo ng'aa na madirisha nyeusi, kila gorofa lina balkoni pana zenye vizuizi vya kioo vya rangi ya samawati zikitoa mwonekano wa kuvutia, sehemu ya chini ya jengo ina nguzo kubwa zilizo pambwa kwa mawe zikiongeza uvuri na utafiti, miti mirefu yenye majani mabichi na mengine yenye majini mekundu imezunguka jengo ikiongeza uzuri wa asili.

Jengo refu la kisasa linasimama wima likiwa na maduka ya ghorofa ya chin. Kando ya jengo hilo, kuna bustani ndogo iliyojaa mimea mbalimbali na njia iliyopambwa vizuri. Taa ya kisasa iliyosababishwa na nishati ya juu inasimama katikati ya bustani. Anga ni safi na samawati likionyesha hali ya hewa tulivu na nzuri. Majengo mengine yanaonekana kwa mbali. Mandhari haya yanaashiria makazi ya kisasa na nafasi nzuri ya nje.

Nyumba iliyojengwa kwa matofali mekundu ikiwa na paa la rangi nyekundu. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyonyolewa vizuri yenye nyasi kijani kibichi. Njia ya matofali inaelekea mlangoni, ikipita katikati ya bustani. Kuna miti mirefu na milima kwa mbali ikionyesha mazingira ya kitongoji kitulivu. Angai ni samawati safi, na mawingu meupe yanayotawanyika ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Nyumba kubwa ya kisasa enye gorofa kadhaa ikiwa na rangi ya mchanga na madirisha makubwa. Nyumba hii ni nyumba ya kipekee ikiwa na roshani na sehemu zilizo jengwa kwa mtindo wa kisasa. Mbele ya nyumba kuna bustani kubwa ilio na nyasi za kijani kibichi zilizo punguzwa vizuri zikitoa muonekano safi na natifu. Kando ya nyumba kuna miti mirefu na mimea ya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa mawingu machache yakionyesha hali ya hewa ya utulivu.

Ukuta mrefu uliojengwa kwa matofali wenye muundo wa kupishana kwa rangi nyekundu na kijivu matofali hayo yamepangwa kwa uangalifu yakitengeneza muundo wa mraba wa kuvutia juu ya ukuta kuna mimea ya kijani kibichi na majani makubwa yanayoonekana wazi dhidi ya anga la samawati.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kijani ilioyokolea. Juu ya paa ya jengo hilo, kuna antena kubwa ya mawasiliano. Katika sehemu ya mbele kuna rundo la magogo ya mbao na mifuko michache, labda ya saruji, ikionyesha kuwa kuna ujenzi unaoendelea. Anga linaonekana kuwa wazi na lina mawingu meupe yaliyotawanyika likitoa hali ya hewa nzuri.

Nyumba kubwa ya kisasa iko chini ya ujenzi ikiwa na ghorofa mbili na miundo ya kijivu na nyeupe. Karibu na nyumba kuna vifaa vya ujenzi kama vile mawe na mchanga. Wajenzi kadhaa wanaonekana wakifanya kazi. Kwa mbali kuna nguzo za umeme na miti, hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa bado linajengwa. Likiwa na kreni kubwa la manjano juu yake. Jengo hilo lina madirisha mengi laonekana kuwa la kisasa. Juu ya jengo kuna nyavu za kijani kibichi zilizotumika kwa usalama wakati wa ujenzi. Anga ni samawati safi lenye mawingu meupe meupe likionyesha hali nzuri ya hewa. Chini kuna miti ya kijani kibichi inaonekana.

Jengo la ghorofa tatu yenye usanifu wa kisasa likiwa limepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Ghorofa ya juu kabisa ina paa tambarare huku ghorofa ya pili na ya kwanza zikiwa na balcony zenye ulinzi wa chuma uliopambwa. Lengo kuu la jengo lina muundo wa kisanii na linaonekana kuwa imara. Mbele ya jengo kuna barabara tupu na upande wa kulia kuna pikipiki iliyoegeshwa kando.

Nyumba kadhaa za kisasa zikiwa zimejengwa kwnye kilima kidogo, nyumba hizo zina paa za vigae na kuta za rangi tofauti zikiashiria makazi yanayoendelea. Mbele ya nyumba kuna eneo kubwa la ardhi kavu yenye nyazi za kahawia, juu ya nyumba anga limefunikwa na mawingu meupe meupe huku mistari ya nyaya za umeme zikionekana ikivuka.

Majengo mawili marefu ya kisasa yanayosimama dhidi ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Jengo la kushoto ni refu zaidi na lina kioo cheupe huku jengo la kulia likiwa na rangi ya kahawia kidogo na umbo la kipekee. Chini ya majengo kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Rafu ndefu katika duka kuu zimejawa kabisa na mayai ,pakiti nyingi za mayai ya rangi ya kawia yamepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye viwango tofauti, baadhi ya pakiti ziko kwenye trai za plastiki huku zingine zikiwa kwenye vifungashio maalum ,lebo za bei zinaonekana zikionyesha gharama za bidhaa.

Jengo la kisasa lenye usanifu wa kipekee. Kwenye upande wake wa mbele kuna bango la maneno China Square kwa herufi kubwa za samawati na manjano. Jengo lenyewe lina rangi ya kahawia na lina mapambo ya rangi nyingi za kijani, samawati na nyekundu yaliyopangwa wima. Sakafu ya nje imetengenezwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na kuna maeneo ya wazi. Anga ni samawati ikionyesha siku yenye jua kali.

Wateja wengi wamejipanga kwenye foleni ndefu kwenye maduka makubwa wakisubiri kulipia bidhaa zao. Kuna kaunta kadhaa za malipo zilizotambulishwa kwa namba kama vile: kaunta nne, na kaunta tano. Baadhi ya wateja wanashika vikapu vyekundu vya ununuzi vilivyojaa bidhaa. Mbele ya kaunta mfanyikazi amevaa fulana nyekundu anaonekana akihudumia wateja. Rafu za bidhaa zinaonekana kwa upande wa kushoto.

Vyombo vikubwa vya uwazi vimejaa aina mbalimbali za nafaka na mbegu vimepangwa ukutani. Chini yake vifaa maalum vya kutoa bidhaa vipo tayari kutumika. Mkono wa binadamu unaelekea kwenye kimoja kati ya vifaa hivi. Kwenye rafu za chini masanduku ya plastiki yaliyojaa bidhaa zingine kavu kama vile matunda yaliyokauka na karanga aina tofauti.

Maduka makubwa lenye rafu ndefu zilizojaa zinywaji vya baridi. Upande wa kushoto kuna chupa nyingi za maji zilizopangwa kwa urembo. Kuelekea katikati, rafu zimejaa aina mbalimbali za juisi na soda zenye rangi tofauti, zikiwemo za machungwa na nyeusi. Taa angavu kutoka kwenye rafu zinafanya bidhaa vionekane vizuri, na sakafu nyeupe inatoa muonekano safi na mpana.

Rafu sanduka kubwa siku chache tu cha aina mbalimbali. Viatu vimepigwa kwa utaratibu kwenye rafu nyeupe vikiwa na rangi na mitindo tofauti kama vile samawati, nyeupe, nyekundu na zambarau. Nyuma kuna mwanga mkali kutokana na taa za duka na bidhaa nyingine zinaonekana zikiwa zimetundikwa. Mpangilio huu unaonyesha duka la kisasa la kuuza viatu.

Jumba la biashara linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, rafu ndefu zimejaa chupa nyingi za sabuni za kuoga na bidhaa za kujipaka. Kila chupa inalipo ya bei iliyoonekane wazi. Kwenye rafu za kulia, viatu na vitu vingine vya nguo vimepangwa. Mwanga wa kutosha unatoka kwenye taa zilizoko juu.

Duka kubwa labda duka la vyakula au soko limejaa bidhaa mbalimbali. Safu za rafu zilizojaa bidhaa zinaonekana zikitoa chaguo nyingi kwa wateja. Watu wengi wamevalia sare nyekundu wakionekana kuwa wafanyakazi wanawahudumia wateja na kupanga bidhaa. Picha inatoa mtazamo mpana wa ndani ya duka, ikionyesha shughuli nyingi za bidhaa nyingi zinazouzwa.

Chumba cha maonyesha cha duka la vifaa vya elektroniki. Safu ndefu ya televisheni imepangwa ukutani na nyingi zikiwa zimewashwa zikionyesha picha tofauti. Baadhi ya televisheni zinaonyesha watu huku zingine zikionyesha mandhari au maua. Chini ya televisheni kuna vifaa vya jikoni kama vile jiko na friji zikiwa zimepangwa. Vifaa hivi vinaonekana kuwa vipya na vimewekwa kwa ajili ya kuuza.

Mimea mbalimbali na matunda yamepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za kijani ndani ya duka kubwa. Safu ya juu ina karoti chungu nzima, vitunguu, tangawizi na ndimu za kijani. Chini yake kuna nafasi wazi zenye kreti za kijani zikionyesha kuwa bidhaa zimeuzwa au hazijaekwa bado, sehemu ya chini imejaa kabichi na mboga za majani. Mpangilio huu unaonyesha uwepo wa bidhaa safi sokoni.

Mashine za kufulia zipo ndani ya duka la vifaa vya nyumbani. Mashine hizo hazijapangwa kwa mpangilio, zikiwa na rangi mbalimbali kama faili kilichochakaa. Juu ya mochopo wa mashine, kuna chupa ya sabuni ya kufulia. Dari ya duka ina taa nyingi kubwa zinazotoa mwanga wa kutosha. Kwa umbali, kuna rafu ambazo zimepangwa vizuri na bidhaa zingine.

Njia pana ndani ya duka kubwa likiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali pande zote mbili. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa za karatasi kama taulo za jikoni na karatasi za choo, zikiwa zimefungwa vizuri. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa vyakula pamoja na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani. Sakafu ni safi na nyeupe, ikionyesha mazingira safi ya ununuzi. Kwa mbali kuna watu wanaoonekana wakitembea kwenye njia wakichagua bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia kuna friji kubwa ziliojaa maziwa na vinywaji vingine baridi vilivyopangwa vizuri. Kushoto kuna rafu zilizojaa chupa za vinywaji baridi kama vile soda. Mwanamke mmoja amevaa shati jeupe na sketi nyeusi, anaonekana akitembea katikati ya njia akielekea mbele. Juu ya rafu kuna mabango madogo yenye maneno kama quickmart yakionyesha sehemu mbalimbali za duka.

Ndani ya duka kubwa likionyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na sabuni. Kwenye rafu za juu kuna chupa nyingi za rangi ya samawati na nyekundu zilizopangwa vizuri. Rafu za chini zimejaa vifungashio vya rangi tofauti kila kimoja kikiwa na bidhaa tofauti za kusafisha. Upande wa kushoto kuna nguzo kubwa yenye bango la matangazo. Chini sakafu ina vigae vya rangi ya kijivu ikionyesha usafi.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha zikiwa zimepangwa vizuri kwenye duka kubwa au duka kuu. Chupa za aina tofauti na rangi mbalimbali zimepangwa kwa safu, zikionyesha usafi na utaratibu. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa nyinginezo za nyumbani. Kila rafu imejaa bidhaa na taa za dukani zinaonekana zikiangazia vizuri zikifanya bidhaa zionekane.

Duka kubwa lina rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Friji ya milango ya kioo ina bidhaa zilizogandishwa kushoto. Rafu za kati zimejaa chupa za vinywaji baridi. Kulia kuna bidhaa za chakula zilizoangwa vizuri. Taa zinang'aa kutoka dari zikionyesha duka lenye bidhaa nyingi.